Wanawake wanaonekana kwenye kibanda. Kwenye kibanda hiki kuna matunda ambayo ni ndizi na kibanda kingine pia kuna matunda ambayo ni ndizi. Inaonekana wako sokoni na bidhaa zao wanaendelea kuuza. Wanawake hawa wanaonekana kuwa ni wanabiashara.

Bakuli ambayo imebeba chakula ndani na chakula chenyewe kinaonekana kuwa ni maziwa ya ng'ombe ambayo yako ndani ya bakuli, bakuli yenye rangi ya glasi.

Shamba ambalo limepandwa mimea, mimea yenyewe ni mahindi ambayo hayana afya. Inaonekana kuwa haina afya nzuri kwa kuwa yameraruka kwenye matawi.

Mazao ya shambani ambayo ni matunda ya ndizi, yanaonekana kuwa yamepangwa na kulalishwa kwenye kalamu na yamewekelewa chini kwenye kiwanja. Juu ya ndizi hizi kuna ambazo zenye zimeiva na zingine ni mbichi. Inaonekana kuwa ni mazao ya ukulima kutoka shambani.

Wanyama ambao ni ng'ombe wanaonekana wakiwa wamefungiwa kwenye kalamu au zizi lao. Wanaonekana kuwa ni ng'ombe wanne na ni ng'ombe wadogo kama ndama ambao wamefungiwa kwenye kalamu na mkulima.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi, ambao wengine ni watoto na wanawake. Watoto wanaonekana wakiwa wamebeba mti mkubwa wakiswaga chakula, ambacho kimewekwa kwenye gunia chini ya jua.

Watu wanaonekana wakiwa mahali ambapo ni sokoni. Kuna wanawake na wanaume. Wanaonekana wakiendelea kushughulika na mimea ambayo ni ndizi, ndizi ambazo zimewekwa kwa pamoja. Kando ya ndizi hizo kuna kikapu pamoja na gunia. Inaonekana kuwa ni sokoni wanauza bidhaa ambazo ni ndizi.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wamesimama kando ya pikipiki. Mwanaume mmoja anaonekana akimwaga maziwa kwenye chupa hizi na mwenzake akiendelea kuandika katika kitabu na mwanaume huyo amevaa helmeti ya chuma kwenye kichwa chake.

Mwanaume ambaye amevaa kofia kichwani. Mkononi mwake ameshikilia mahindi yenye rangi nyeupe. Anaonekana kuwa yuko shambani. Ako katikati ya mimea ambayo ni mahindi. Anaonekana kuwa ni mkulima.

Shamba ambalo limepandwa mimea, mimea ambayo ni migomba ya ndizi upande mmoja na upande mwingine mimea ya ndizi ambayo imetoa mazao ambayo ni ndizi. Inaonekana kuwa ni ukulima unaendelea katika shamba hili.

Mimea inaonekana na juu ya mimea hiyo kuna mawingu ya rangi ya samawati na nyeupe. Inaonekana kuwa ni mimea yenye ambayo ipo shambani na mimea yenyewe ni mmea wa ndizi au migomba ya ndizi.

Zizi la ng'ombe ambapo kwenye zizi kuu la ng'ombe wanaendelea na malisho, malisho ambayo ni chakula kimemwagwa chini katika zizi. Kuna watu wanaonekana wakitembea katika zizi au katika banda la ng'ombe ambao wanaonekana kuwa ni wakulima au wafuga wanyama ambao ni ng'ombe.

Shamba la ukulima ambalo limepandwa mimea tofauti na kuna mti wa ndizi ambao umetoa matunda ya ndizi au mazao ya ndizi. Mti wa ndizi ukiwa umeshikiliwa na ngazi ili isianguke katika shamba na ukulima.

Mwanamme anaonekana akiwa amesimama kando ya mimea ambayo ipo shambani. Inaonekana kuwa mwanaume huyu ni mkulima. Anaangalia mgomba ambao umetoa mazao yenye ni ndizi kando yake.

Mwanaume anaonekana akiwa ameinama kando ya ng'ombe na kando ya mwanaume ambapo ni chini ya ng'ombe, kuna ndoo ambayo inasaidia mwanaume kukamua kwenda kwa ndoo na kuna mnyama ambaye ni ng'ombe, anayeendelea kukamuliwa. Inaonekana kuwa ni mkulima ambaye anakamua ng'ombe.

Shamba ambalo limepandwa ndizi, ndizi zenyewe zinaonekana kuwa ni ndizi zenye matawi marefu na matawi ya manjano. Kuna mchanga kwenye shamba na kuna maji yanaonekana kwa umbali na makaratasi au karatasi.

Shamba ambalo limepandwa mimea, mimea ambayo ni ndizi. Ndizi ambazo kwenye migomba mingine, ndizi ni mbichi yenye rangi ya manjano na kwenye migomba mingine miwili ndizi zimeiva na zina rangi ya njano.

Mimea ya ukulima ambayo ni ndizi, ndizi zimewekelewa kwenye arthi au kwenye mchanga na zimepangwa kwa kuwa zinaonekana ni kama zinataka kuuzwa.

Watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika kwa kufunzwa, watatu wanaonekana wakiwa wamevaa kofia nyeupe na aproni za rangi nyeupe. Wanafunzwa na mwanamke ambaye ameshikilia kitu ambacho kinaonekana kama ni sindano mkononi.

Wanaume wanaonekana wakiwa wanashuka kutoka gari, mmoja anaonekana akiwa amevaa aproni nyeupe na kofia nyeupe. Anaonekana akiwa akimwaga maziwa kutoka kwa chupa kuelekea kwa ndoo nyingine.

Banda la nyumba. Kando ya nyumba hii kuna mimea ambayo inaonekana, mimea ambayo ipo shambani. Inaonekana kuwa ni ndizi ambazo zimepandwa shambani. Kando ya ndizi hizo kuna kiwanja.

Mwanaume anaonekana akiwa ameketi na kuegemea dawati au meza. Kwenye dawati hilo kuna ndizi, kuna sahani au bakuli na kwenye mikono yake amebeba ndizi ambayo amedondoa na mkono mwingine umebeba ngozi ya ndizi.

Ziwa la ng'ombe linaonekana pamoja na miguu ya ng'ombe inaonekana. Mkono ambao umenyooshwa kuelekea kwenye ziwa la ng'ombe. Mkononi mwa mkono huo, kuna mashini ambayo inamulika ziwa la ng'ombe.

Mimea inaonekana ikiwa shambani. Inaonekana kuwa ni mimea imepandwa na wakulima. Mimea hii upande mwingine imekauka na kugeuka rangi na upande mwingine wa matawi ni wa rangi ya manjano.

Nyumba ambayo inaonekana kwenye sakafu la nyumba, kuna matunda au mimea ambayo ni ndizi na ndizi kwa uhakika inaonekana kuwa mandizi yameiva na yanaonekana kuwa ni ya kuuza.

Mifugo inaonekana ikiwa imelala chini. Mifugo hii ni ng'ombe ambao wamelala kwenye uwanja na inaonekana kuwa wamekufa au wamelala tu kwenye uwanja.

Shamba ambalo limepandwa mimea. Mimea yenyewe ni ndizi. Ndizi inaonekana kuwa imepandwa ndani ya mashimo, mashimo ambayo yamechimbwa kwenye shamba. Inaonekana kuwa ni ukulima ambao unaendelea katika shamba hili na ukulima wa ndizi.

Mwanaume anaonekana akishughulikia ndizi ambayo ni mimea iko shambani. Anaonekana kuwa ni mkulima. Kando yake kuna mgomba wa ndizi na nyuma yake pia na anaonekana kuwa anashughulikia mimea yake shambani.

Mtu anaonekana akiwa amevaa aproni nyeupe, kwenye mkono yake kuna glovu akiwa ameshikilia chupa. Kwenye uso wake kuna barakoa ambayo imefunika uso na mahali ambapo amesimama, kando kunaonekana kuwa kuna madawa na vifaa vya kemikali.

Mwanamke anaonekana akiwa amevaa aproni ya bluu akiwa mkononi ameshika kijiko pamoja na finiko. Usoni mwake amejifunika barakoa na kwenye kichwa amevaa kofia. Anaonekana kuwa ni mkulima ambaye anatayarisha maziwa.

Mwanamke ambaye amejifunga kilemba anaonekana akiwa ameegemea kreti la rangi ya manjano. Kando ya kreti kuna ndizi ambazo zimeiva na kando ya ndizi hizo kunaonekana mtu ambaye amesimama kuwa ananunua au amesimama karibu na kibanda. Inaonekana kuwa ni sokoni.

Mwanaume anaonekana akiwa amevaa nguo ya samawati. Mkononi mwake amebeba fimbo au kijiti. Anaangalia Kwenye upande ambao kuna ng'ombe. Ng'ombe ambao wamefungiwa kwenye kalamu ni ng'ombe wanaonekana kuwa ni wengi. Inaonekana kuwa mtu huyu ni mkulima.

Mwanaume anaonekana akibeba ndizi ambayo imewekwa chini na kando yake kuna gari pamoja na mwanamke ambaye ameinama kando karibu na ndizi. Inaonekana kuwa wako sokoni.

Mazao ambayo ni ndizi yamewekwa kwenye gari. Inaonekana kuwa yamewekwa kwa pamoja ili yasafirishwe. Ndizi ambazo ni, ziko katika rangi ya manjano na ni ndizi mbichi.

Ukulima ambao unaonekana kwa usahihi kuwa ni mimea. Mimea ambayo ina matunda, matunda ambayo ni ndizi. Ndizi iko katika rangi ya manjano na inaonekana kuwa imekomaa na ni ndizi ya ukulima.

Ukulima wa mimea ambayo imepandwa shambani. Mimea hii inaonekana kuwa ni miti ya ndizi ama migomba ya ndizi, ambayo imemea matunda ambayo ni ndizi na upande mwingine, matunda haya yamefunikwa na karatasi.

Shamba linaonekana likiwa limepandwa mimea ambayo ni midogo bado au michanga bado. Mimea hii ni migomba ya ndizi ambayo inaonekana imepandwa na inaendelea kumea.

Shamba linaonekana likiwa na mimea tofauti. Kunaonekana kuwa kuna migomba ya ndizi na nyuma ya migomba ya ndizi kuna miti ambayo imepandwa. Yote inaonekana ikiwa na rangi ya manjano.

Ng'ombe anaonekana kuwa yuko kwenye kalamu yake ama zizi akiendelea na malisho, pengine panaonekana kibuyu au ndoo ambayo imewekwa kama mashine ya kukamua ng'ombe.

Mkono unaonekana ukiwa umeshikilia ndizi au matunda ambayo ni ndizi na mbele yake kuna matunda ambayo bado yako kwenye ngozi yake na kando yake kuna ngozi ambayo ametoa ndizi.

Mkono wa mtu ambao umeguza mmea kwenye shamba, ambalo limepandwa mahindi. Mahindi yanaonekana kuwa hayako kwenye afya nzuri kwa kuwa, yamekuwa na wadudu ambao wameumauma.

Ukulima wa mimea kwenye shamba. Mimea ambayo ni ndizi na miti inaonekana ikiwa kwenye shamba. Kuna mti wa papai ambao unaonekana kando ya ndizi kwenye shamba.

Shamba la ukulima ambalo limepandwa mimea, mimea ambayo ni ndizi. Ndizi ina mazao yake. Ndizi ambazo zimemea na kutoa mazao ambayo ni matunda ya ndizi kwa kila mmea.

Unga unaonekana ukisagwa katika vyuma ama chuma ambacho kinaendelea kutengeneza unga. Katika hili, tunaona kuwa ni mambo ya ukulima ambayo inaendelea.

Mimea ya ukulima inaonekana ikiwa ni mmea wa ndizi ambao umemea matunda. Matunda ambayo ni ndizi yanaonekana kwenye shamba na ni ukulima unaendelea.

Mimea ambayo ipo kwenye shamba, shamba lenyewe linaonekana kuwa lina mimea tofauti kama ndizi, kuna mimea inaonekana yenye rangi yenye manjano na inaonekana kuwa imepandwa kwenye shamba ambalo lina mimea mingi.

Ndizi au matunda mawili ambayo ni ndizi, yanaonekana yakiwa yameiva na kupasuka kwenye ngozi yao. Ndizi hizi zimewekelewa mahali ambapo panaonekana kuwa ni meza.

Mwanaume anaonekana akiwa amevaa nguo nyeupe na mbele yake inaonekana kuwa ni meza. Anaendelea kupima kemikali. Mkononi mwake ameshika kijiti ambacho anaendelea kukoroga kemikali. Inaonekana kuwa ni shuleni au utafiti fulani unaendelea.

Mimea ambayo ni mgomba wa ndizi pamoja na mazao ambayo ni ndizi, yanaonekana yakiwa shambani. Inaonekana kuwa ni mmea ambao upo shambani na imepandwa kwenye shamba.

Mwanamke anaonekana nyuma ya matunda, matunda ambayo yamewekwa kwenye kibanda sokoni. Matunda haya ni ndizi ambazo zimeiva. Zinaonekana kuwa ndizi zinauzwa sokoni.

Ukulima wa mimea midogo ambayo imepandwa kwenye makaratasi au karatasi yenye rangi nyeusi. Mimea ipo katika rangi ya manjano. Inaonekana kuwa ni mimea midogo ambayo inaendelea kumea.

Mmea ambao umemea na kutoa matunda, matunda ambayo ni ndizi. Ndizi ambazo ni mbichi na ziko katika rangi ya manjano. Zinaonekana kuwa ni ndizi zipo shambani na ni ukulima.

Mwanamke anaonekana akiwa shambani. Ameketi akiendelea kuangalia mimea ambayo inaonekana kuwa ni mboga. Mwanamke ameketi kando ya mimea mingine ambayo ni mahindi. Anaoekana kuwa ni mkulima.

Mazao ya shambani ambayo ni ndizi. Inaonekana ikiwa imepangwa kwa umoja na ndizi hizi zimewekelewa kwenye kiwanja kimoja. Watu wanaonekana nyuma, inaonekana kuwa wapo sokoni wakiuza ndizi.

Matunda na mimea inaonekana ikiwa imewekwa kwenye kibanda. Inaonekana kuwa ni ndizi, kuna nyanya, kuna vitu mbalimbali kama vitunguu. Inaonekana kuwa iko sokoni na yanataka kuuzwa.

Chombo hiki kinaonekana kuwa ni sufuria ambayo imebeba maziwa. Maziwa yanaonekana kuwa ni maziwa ambayo yameganda au maziwa mala ,ambayo yamewekwa kwenye mkebe.